Shambani ambako kumepandwa ndizi mbili refu zimeonekana kuiva na hazijakatwa.

Watu wanne wamo kwenye mahabara, wanawake wawili, wanaume wawili, mmoja ameonyesha hawa watatu anawaelezea kuhusu jambo fulani, na hao watatu wanaonekana kumsikiliza kwa umakini.